Nyumba ya kitalu, yenye ndizi zimepangwa ndani. Ndizi hizo zimepangwa kwa mistari na zimetoa kwa afya nzuri. Mazingira ya ndani ya kitalu nyumba yamedhibitishwa vizuri kwa unyenyevu, mwanga na joto linalofaa kukuza mimea.

Mgomba umezaa ndizi ambazo zimekomaa vizuri. Tunda la ndizi linaonekana likiingilia kwenye shina la mgomba kwa vichane vilivyojaa, mgomba huo una afya nzuri na rangi ya kijani kibichi inayoonyesha shamba hilo limehudumiwa vyema.

Mkulima anafunika tunda la ndizi akitumia nguo iliyozeeka dhidi ya jua kali na wadudu. Ndizi hiyo imekomaa vizuri na mkulima anaonyesha umakini katika kuitunza hadi wakati wa kuiva. Mazingira ya shamba yanaonyesha ukame wa mang'aza makali wa jua.

Ndizi zilizopandwa kwa mpangilio wa laini moja kwa moja, na majani yake yananawiri kwa kijani kibichi. Migomba hiyo inaonekana imetunzwa vizuri kwa kupaliliwa, kuweka mbolea na kupata maji ya kutosha. Udongo unaonekana wenye rutuba na safi bila magugu.

Kuna ndizi imeonekana ikiwa imekomaa lakini bado iko kwa mgomba shambani. Tunda hilo lina rangi ya manjano kuashiria kuwa limeiva vizuri lakini bado haijatolewa. Mazingira ya shambani yanaonekana kuwa na migomba mingi yenye ndizi nyingine ambazo bado hazijaiva.

Mama anakama ng'ombe kwa kutumia mikono miwili kwa ustadi. Anaonekana mwenye bidii na maziwa yanatiririka kwa kasi, kwenye chombo safi ilichowekwa chini. Ng'ombe yuko mtulivu na mazingira ya zizi ni safi, yakionyesha utunzaji mzuri wa mifugo.

Shamba kubwa lilipo pandwa ndizi nyingi, miti ya ndizi ina pangwa kwa mistari na inaonekana imekua vizuri. Shamba hilo linaonyesha juhudi za mkulima katika kilimo cha matunda kwa wingi. Ndizi hizi zikikomaa zitauzwa chanzo cha chakula na kipato cha mkulima na jamii inayozunguka eneo hilo.

Hii huashiria shughuli za ufugaji wa ng'ombe wa maziwa katika shamba au zizi. Ng'ombe waliolala, hupumzika baada ya kula au kunywa maji, huku waliposimama huenda wanatafuna chakula au kusubiri kukamuliwa maziwa.

Hali hii inaonyesha eneo la biashara au soko ambapo matunda na mboga mbalimbali huuzwa pamoja. Mpangilio huu hurahisisha wateja kuona bidhaa tofauti kwa urahisi na kuchagua wanachohitaji. Taarifa hii ni muhimu kwa kufuatilia shughuli za biashara ya matunda na mboga na kuhakikisha usafi wa mazingira ya soko.

Ndizi nyingi zilizoiva zikiwa zimewekwa chini sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Ndizi hizo zilionekana zikiwa katika marundo na rangi ya manjano iliyovutia wateja. Wauzaji walikuwa wakipanga vizuri huku wateja, wakichagua kwa makini ndizi bora za kununua.

Shamba la ndizi linaonekana limepangwa kwa mstari wa laini, kila mgomba ukiwa na nafasi yake vizuri. Ndizi zimekomaa na mikungu imefungwa kwa majani au magunia kulinda mazao dhidi ya wadudu.

Watu wawili wa pikipiki wameonekana wakibeba maziwa na wamesimama karibu na geti. Maziwa hayo yako ndani ya mitungi mikubwa ziliopakiwa vizuri kwenye pikipiki. Wanaonekana wakizungumza wakisubiri kuruhusiwa kuingia au kukubaliwa kukabidhi mzigo wao.

Mbegu za mahindi za kupandwa zimehifadhiwa jikoni juu sehemu ya moshi. Mahindi hayo yamefungwa kwa mafundo na kuungwa juu ya dari ambapo moshi wa jikoni hupita. Moshi huo unasaidia kunyausha vizuri ili yasiaharibike au kushambuliwa na wadudu.

Ng'ombe wanaonekana wakikamuliwa kwa kutumia mashine maalum ya kukamua maziwa. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe na inakamua maziwa moja kwa moja hadi kwa chombo maalum cha kuhifadhia.

Ndizi nyingi za kupika zimepangwa pamoja, zikiwa bado maganda yake ya kijani kibichi, kuashiria kuwa hazijaiva. Zimewekwa kwenye kapu, gunia na chini sakafuni tayari kwa kuuzwa au kupikwa.

Watu wanabadilisha maziwa kwenye Dairy . Watu hao wanaonekana wakileta maziwa mabichi, na wengine wakipokea maziwa yaliyoyasafishwa au kuzindi kuzindikwa. Shughuli hii huambatana na vipimo vya ubora wa maziwa na uhifadhi kwenye mitungi au vifaa maalumu ya kuhifadhiwa.

Maziwa lala yako kwenye sufuria tayari kwa kuliwa. Maziwa hayo yalionekana yameganda kidogo ishara ya kuwa tayari, yamechachuka. Watu walikuwa wakijiandaa kuyatumia kama kinywaji au kiambato cha mapishi, kama vile ugali au wali.

Mteja mmoja ameonekana akiuziwa maziwa barabarani na muuzaji wa bidhaa za maziwa. Muuzaji huyo alikua amebeba chupa na vibuyu vilivyojaa maziwa safi.

Shamba linaonyesha ndizi na kahawa vimepandwa pamoja kwa mpangilio mzuri. Migamba ya ndizi imetoa kwa wingi ikiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Katikati ya migomba kuna miti ya kahawa yenye majani yenye kung'aa na maua mdogo meupe au matunda ya kahawa yanayoangazia sana.

Ng'ombe wengi wa maziwa, wakiwa katika zizi, ambapo, wengine wamelala, wengine wanakula majani au chakula za ziada, na wengine wanakunywa maji kwenye madumu au vyombo maalum. Hali hii inaonyesha shughuli ya ufugaji wa kisasa inayolenga uzalishaji wa maziwa kwa wingi.

Mtaalamu wa maabara anapima sampuli mbalimbali. Huyu ana vifaa vya maabara kama glavu, vifaa vya kuchukua damu, mikojo au mate pamoja na mashine ya kupima magonjwa tofauti tofauti.

Mtu yuko ndani ya maabara, akipima kemikali kwa uangalifu mkubwa. Anatumia mrija wa kupimia, kuhamasisha kemikali kutoka chupa moja hadi nyingine.

Kijana anakama ng'ombe kwa mikono miwili katika zizi. Kijana huyu ameinama akiwa ameshikilia chuchu za ng'ombe na kukamua maziwa ndani ya ndoo. Ng'ombe ameonekana mtulivu wakati wa kukamulia na mazingira ni safi kuzuia uchafu wa maziwa.

Majani ya ndizi yanakauka na kugeuka ya kahawia au ya njano. Hali hii inaeza kuwa ishara ya ukame, magonjwa ya migambo kama sirgatoka au ukosefu wa virutubisho kwenye udongo. Majani yaliyokauka huathiri afya ya mimea na kupunguza uzalishaji.

Kuna kijana anaonekana akikata ndizi iliyoiva shambani. Amebeba panga mkononi na anakata mzinga wa ndizi kwa uangalifu zaidi. Ndizi hizo zinaonekana kubwa na zimekomaa vizuri tayari kuwa kununuliwa ama kuwekwa kuiva.

Mkulima anatengeneza maziwa kwenye dairy . Mkulima huyu anaonekana akichunga maziwa mabichi, kuyapima ubora na kuyahifadhi kwenye mitungi. Baadhi ya maziwa yanawekwa kwenye jokofu au mashini ili isiharibike.

Maziwa yanasibwa kwa ustadi kwenye chombo maalum, maziwa hayo yanamiminika kwa mtiririko mzuri na yanaonekana kuwa safi na meupe. Mtu anayesaga anaonekana makini kuhakikisha hakuna uchafu unaoingia.

Mama ameonekana akiwa katika eneo lenye ng'ombe wengi waliokuwa wamefungwa kwa ajili ya malisho au uchungaji. Mazingira hayo yanaashiria shughuli za ufugaji ambazo ni chanzo muhimu cha kipato. Chakula kama maziwa na nyama pamoja na matumizi ya ng'ombe kwa shughuli kama kilimo.

Mama anakama ng'ombe maziwa huku akifurahia. Anaonekana mwenye tabasamu na anafanya kazi hiyo kwa uangalifu. Maziwa yanakusanywa kwenye chombo safi na ng'ombe naye yuko mtulivu. Mazingira ya zizi ni safi na yanaonyesha malezi bora ya mifugo.

Mtu mmoja anaangalia mgomba wa ndizi uliotoa mazao mazuri. Mtu huyo amesimama karibu na mgomba, unaobeba mkungu mkubwa wa ndizi zilizojaa kwa zenye afya nzuri. Anaonekana akifurahia au kukagua ubora wa mazao huyo.

Mama akiwa katika kituo cha dairy , akimwaga maziwa kwenye tank la kukusanya. Alionekana akihakikisha maziwa yameaminiwa kwa uangalifu ili yasimwagike. Kando yake kulikuwa na vifaa vya kupima ubora wa maziwa, kabla ya kuhifadhiwa.

Ng'ombe kadhaa wakiwa wamekufa na miili yao imelala shambani. Wakaazi wa eneo hilo walikuja kwa huzuni wakitazama tukio hilo lililokosa kawaida. Inadaiwa kuwa huenda wamekufa kutokana na ukame, sumu au ugonjwa hatari.

Ng'ombe wengi wa maziwa wameonekana wakilishwa ndani ya jumba lao maalum la kufugia. Kila ng'ombe alikuwa kwenye zizi lake akipewa majani mabichi, pumba na maji safi.

Mahindi yamekua shambani na sasa ni makubwa lakini bado hayajafikia ukomavu kamili. Mashina yamesimama wima yakiwa na majani mapana ya kijani na maguzi ya mahindi yameanza kuonekana lakini si makubwa sana. Mistari ya mimea imepangwa vizuri na udongo unaonekana wenye rotuba na unyevu.

Hili ni shamba la ndizi, linaoneka mzuri. Migomba imepangwa kwa mistari na imejaa majani mabichi, ikionyesha afya nzuri ya mimea. Baadhi ya migomba tayari imezaa ndizi huku nyingine zikiwa bado hazijajaa.

Shamba la ndizi linaonekana na migomba mingi, iliyopandwa kwa safu au mistari. Migomba huwa na majani mapana ya kijani yanayotanda juu, yakitoa kivuli ardhini.

Ng'ombe wanakamwa kwa kutumia mashine ya kukamua maziwa. Mashine hiyo imeunganishwa vizuri na inakamua maziwa moja kwa moja kutoka kwa ng'ombe. Watu wawili wameonekana wakisimamia zoezi hilo.

Watu wamekusanyika shambani wakiangalia ng'ombe wa maziwa kwa nia ya kununua. Ng'ombe wamesimama ndani ya zizi, hapo kwa shambani wakiwa na afya nzuri na mwili iliyojaza. Baadhi ya watu wanazungumza na mwenye shamba huku wengine wakishuhudu.

Mwanaume ameonekana akizuilia ngombe wa maziwa, kwa ajili ya kuoshwa. Zoezi hii ni muhimu kwa kuhakikisha ngombe wanakuwa safi. Afya yao inalindwa na maziwa yanayotolewa yanabaki kuwa safi na salama kwa matumizi ya binadamu.

Ndizi nyingi zikipangwa kwa mpangilio mzuri sokoni tayari kuuzwa. Wauzaji walihakikisha ndizi zimeekwa kwa safu safi, kulingana na ukubwa na aina.

Mkulima anaosha ng'ombe wengi kwa mpangilio wa laini sambamba mwake. Anatumia maji mengi, akikuwanyunyizia ng'ombe wakiwa safi na wenye afya. Zoezi hilo, linaonyesha utunzaji mzuri wa mifugo ili kuzuia magonjwa na kuongezeka uzalishaji wa maziwa.

Kuna shamba la mahindi limeonekana likiwa limelimwa vizuri. Mistari ya mahindi imepangwa kwa usahihi na mimea ina afya nzuri. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na hakuna magugu kati ya mistari.